Kundi la watu wakiwa wamekusanyika karibu na meza za mbao, wakionekana kushughulikia nyaraka fulani. Wanaume wawili wamekaa kwenye viti vya plastiki, na mwanamke mmoja amevalia shati jeupe.

Kundi la watu ambao ni wanawake, wanaume na wasichana wakiwa wameketi kwenye viti vya chuma za kusubiria. Mbele yao kuna mzee ambaye ameshikilia karatasi, kalamu nyekundu na bahasha mkononi mwake.

Juu kulia, kuna nembo ya serikali ya taifa neno Jumuiya ya Kenya kwa lugha ya kiingereza, katikati ya picha pameandikwa kwa herufi kubwa nyeusi, hii inaweza kuwa uwasilishaji kuhusu mahakamani.

Mwanamme mwenye umri mkubwa kavalia shati la rangi kijani kibichi ameketi karibu na meza ya mbao akijaza fomu kwa kutumia kalamu huku akizingatia anachokifanya kwa makini, mbele na kando yake kuna watu ambao wanasubiria.

Umati wa watu unaonekana kuwa wanafuraha wanataka raisi wao awe Raila na msaidizi wao Kalonzo katika mwaka 2017 mmoja wao anaonekana kubeba picha la Raila.

Wanaume watatu waliovalia fulana za kuonekana vizuri, zenye nembo ya kiserikali; wote wana barakoa kuashiria umuhimu wa afya. Kwenye meza, kuna mbao iliyotengenezwa kwa umbo la mraba.

Wanawake kadhaa wakiwa wamevalia sare za manjano, wengine wamekaa kwenye benchi huku wawili wamesimama, baadhi yao wanapiga makofi wako ndani ya uwanja wa kikapu. Nyuma yao kuna viti vya watazamanaji vya rangi nyekundu na kijani kibichi.